Kwenye picha panaonekana kuwa ni sokon ambapo mazao ya shamba yanauzwa. Mchuuzi moja amebeba ndizi. Pale nyuma kuna duka nyingi ambapo vitu mbali mbali zinauzwa.

Hapa ni shambani, migomba imepandwa kwenye shamba hili, mchanga ya shamba hii inaonekana kuwa yenye rotuba zaidi kwasababu mbolea nyingi imemwagiliwa kwenye mchanga hii.

Hapa ni shambani ambapo pamepandwa mahindi, mkulima huyu anaonekana kuangalia mahindi yake. Mahindii hii inaonekana kua imekuliwa na wadudu na hivyo basi mkulima huu anafaa kupiga dawa ili kuwaondoa wadudu hao.